Kundi la madaktari wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na kofia za kujifunika kichwa, wakifanya operesheni, wote wakiwa wamevaa barakoa na glavu na wanaonekana wamejikita katika kazi yao. Nyuma yao kuna vifaa vya hospitali na skrini ya kompyuta, hii inashiria mazingira ya chumba cha upasuaji.

Mtaalamu wa afya anaweza kuwa nesi akiwa amevaa barakoa na aproni ya njano akimpa chanjo mtoto mdogo. Mtoto huyo pia amevaa barakoa na anaonakana kuwa shuleni au kituo cha afya kutokana na madirisha yenye fremu za bluu nyuma. Chanjo inatolewa kwenye mkono wa mtoto na hali inaonekana kuwa ya utulivu na kitaalamu.

Wanawake watatu wakiwa wamekaa nje mmoja wao akiwa ameshikilia mtoto mchanga ,wanawake hawa wamevalia mavazi yenye rangi tofauti na wanaonekana wakimtunza mtoto kwa uangalifu. Inaashiria tukio la kijamii au kifamilia , inaonyesha upendo na malizi.

Madaktari watatu wakiwa wamevalia sare za upasuaji: barakoa na kofia za upasuaji. Wamesimama karibu na meza ya upasuaji wakifanya utaratibu wa matibabu. Wote wanaonekana wamezingatia kazi yao kikamilifu wakishirikiana. Mazingira yanaonyesha chumba cha upasuaji huku kukiwa na mwangaza wa kutosha kwa ajili ya kazi nyeti.

Natuona watu wawili wakiwa wamesimama barabarani, upande wa kushoto akiwa amevaa mavazi ya rangi nyepesi na pete mkononi. Yule wa kulia amevaa fulana ya buluu yenye maandishi. Wanaonekana wakizungumza au kubadilishana kitu, labda karatasi au kitabu. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje au karibu na nje, huku hali ya hewa ikionekana kuwa nzuri.

Meno ya mtu kabla na baada ya matibabu. Katika picha ya juu meno yanaonekana kuwa na madoa ya kahawia, katika picha ya chini meno yale yale yanaonekana meupe na safi zaidi yakionyesha matokeo ya kusafishwa.

Safu ya vifaa vya daktari wa meno vilivyopangwa vizuri kwenye sehemu yenye rangi ya buluu. Vifaa hivi ni muhimu kwa uchunguzi na matibabu ya meno. Kati ya vifaa vinavyoonekana ni kioo wa daktari wa meno ambacho hutumiwa kuchunguza maeneo magumu kufikia na ndani ya mdomo.

Vifaa vya daktari wa meno. Kuna seti ya meno bandia pamoja na vyombo kadhaa vya chuma ambavyo daktari wa meno hutumia. Vifaa hivi ni pamoja na koleo, kioo kidogo chenye mpini na vyombo vingine vyenye ncha ya kali na butu kwa ajili ya kuchunguza na matibabu ya meno. Rangi kuu ni nyeupe na metali, ikionyesha mazingira safi na ya kitaalamu ya kliniki ya meno.

Kinywa cha mtu ambacho kimefunguliwa kikionyesha meno meupe na afya. Mikono miwili iliyovalia glovu za blue inaonekana ikishikilia kinywa wazi. Mmoja wa mikono hio imetumia kifaa kidogo cha blue , kinachoonekana kama brashi au spatula ndogo, kukiguza au kukishughulikia jino moja la mbele.

Kundi la watoto wa shule wakiwa nje labda katika uwanja wa shule ya kichwani mwa picha. Msichana mkubwa amevalia suti ya bluu na sketi ya miraba akimpa mvulana mdogo aliyeketi kitu laini kinachofanana na mnyama wa kuchezea. Mvulana huyo mdogo amevalia shati la rangi ya samawati na suruali fupi ya miraba. Nyuma yao, watoto wengine kadhaa wamejipanga wote wakiwa wamevaa sare za shule.

Meno mawili ya mbele yenye tatizo. Jino moja limepasuka au kuvunjika sehemu ya chini na jino lingine linaonekana kuwa na uharibifu mdogo. Hii inaweza kuhitaji matibabu ya meno kama vile kurekebisha au kujenga upya meno haya.

Wataalamu wawili wa matibabu labda madaktari au wauguzi wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na kofia za bluu. Wanaonekana wakiwa wamejikita katika kazi fulani labda wakifanya utaratibu wa kimatibabu au upasuaji kwenye mgonjwa ambaye anaonekana amelala kwenye meza.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa, daktari ambaye ni mwanaume mweusi amevaa koti jeupe ya daktari, barakoa ya buluu na glavu nyeupe, anaonekana akichunguza kinywa cha mgonjwa, mgonjwa ambaye ni mvulana mdogo ameketi kwenye kiti maalum cha men. Eneo la nyuma linaonekana kama chumba cha daktari wa meno.

Madaktari wawili wakiwa wamevaa mavazj ya upasuaji na barakoa. Wakifanya kazi katika mazingira yanayo onekana kuwa chumba cha upasuaji vifaa vingi vya kimatibabu na nyaya zinaonekana kuzunguka eneo hilo, kuashiria utaratibu mgumu unaoendelea.

Mtu anafanyiwa uchunguzi wa meno na daktari wa meno. Mtu huyu anatabasamu na mikono miwili yenye glovu za buluu inashikilia vifaa vya meno ikionyesha mdomo wa mgonjwa. Inaonekana mgonjwa amepata huduma ya afya ya meno labda ni ukaguzi wa kawaida au matibabu fulani. Mikono inaonekana kuwa makini sana na inafanya kazi ndani ya mdomo.

Mtu labda daktari au mwanasayanzi, amevaa nyeupe la maabara na glovu za bluu, mkono yake kimeshikilia kifaa cha kimatibabu au kisayansi, chenye ncha nyekundu. Maandari ya nyuma imefifi ikilenga mtu kifaa anachoshikilia. Picha hii inaasheria mazingira ya kimaabara au kliniki.

Mdomo ulio wazi, hasa ikionyesha meno ya juu na ya chini. Meno yote yanaonekana meupe na safi. Ufizi unaonekana wenye afya na rangi ya pingi. Midomo pia inaonekana wazi. Picha inaonekana imechukuliwa kwa umakini mkubwa, ili kuonyesha meno.

Uso wa mtu hasa kuanzia pua hadi kidevu ikiangazia mdomo na tabasamu za kung'aa. Mtu huyo ana ngozi nyeusi na anaonekana kuwa na rangi ya asili yenye afya midomo yakiwa yamefunguka yakionyesha meno meupe yaliyopangika vizuri. Kuna mng'ao mdogo kwenye ngozi yake labda kutokana na mwanga au unyevu wa asili.

Kundi la wataalamu wa afya au wanasayansi wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara na barakoa. Wanaonekana wamekusanyika karibu na meza wakishughulika na vifaa vya kisayansi. Mazingira yanaashiria kua wanafanya utafiti au kazi ya maabara wakizingatia usalama na usahihi.

Uso wa kijana unaonyesha tabasamu la dhati na lenye kuambukiza. Macho yamefumbwa kidogo yakiashiria kicheko kikubwa au furaha isiyo na kifani. Meno meupe na safi yanaonekana wazi yakiongeza mvuto wa tabasamu hilo. Ngozi inaonekana laini na yenye afya.

Mtu anatabasamu kwa upana. Meno yake yanaonekana kuwa meupe na safi. Midomo yake inaonyeshwa vizuri na inaonekana kuwa na rangi asili. Sehemu ndogo ya ngozi chini ya pua pia inaonekana ikionyesha umbile la uso. Picha inatoa hisia ya furaha na uchangamfu.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kutibu wakimhudumia mtu mwingine aliyelala chini. Inaonekana kama wanafanya utaratibu flani wa kimatibabu au wanakusanya sampuli muhimu. Mazingira yanaonekana kama ni nje labda kliniki ya muda au kambi. Wanajitahidi kutoa huduma na umakini wao kwa mgonjwa unaonekana wazi katika kazi yao.

Mwanamke akitabasamu na amevaa nguo zenye rangi nyingi na shanga. Pembeni yake kuna mwanaume ameketi akifanya Kazi ya kuandika. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa, katika mazingira ya wazi, pengine jangwani au eneo kame.

Maji mengi yanasababisha mafuriko na kushangaza watu kuzama ndani wanapotembea kwenda katika shughuli zao za kila siku hata pia hushangaza wengi wanaoishi mahali hapo kwa ajili yameingia kwa manyumba zao.

Yale mafuriko mabaya watu wawili mmoja akiwa na ishara la shirika la usalama mwekundu anatembea kwenye maji mengi yaliyofurika huku majengo yakiwa yamezingirwa na maji hii inaashiria msaada unaotolewa kwa waadhirika wa mafuriko changamoto zinazowakabilia jamii kutokana na maji.

Barabara imefurika sana na maji mengi, watu wanatembea kwa shida ndani ya maji baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo. Kuna bodaboda au tuktuk na pia lori likiwa limekwama majini upande wa kulia. Mtu mmoja labda mlinzi au mfanyakazi wa uokoaji amesimama mbele akiwa amevaa nguo zinazofanana na sare.

Eneo lililo adhiriwa na mafuriko makubwa. Maji yamefunika barabara na kufika hadi kwenye majengo huku yakionyesha kiwango cha uharibifu. Kuna watu kadhaa wamesimama ndani ya maji hayo wengine wakiangalia mbele na wengine wakionekana kujaribu kutathimini hali. Mwanamke mmoja yuko karibu na kamera akionyesha sura yenye kutafakari au kuchanganyikiwa.

Mtu mweusi anamwaga sabuni ya maji kutoka chupa nyeupe kwenye kiganja cha mkono mwengine wenye rangi isiyokolea karibu na sinki jeupe lenye kunawia mikono. Bomba la maji lina rangi ya buluu na chuma na linaonekana liko tayari kutumika kwa ajili ya usafi. Picha hii inaonyesha hatua muhimu ya kunawa mikono.

Bomba la maji lililounganishwa na bomba la buluu likionyesha ishara za uchakavu na kufungwa kwa kamba au kitambaa cheupe. Bomba lina mpini mwekundu. Chini ya bomba kuna ndio ya buluu ikisubiri kujazwa maji. Mandhari ya nyuma ni hafifu ikionyesha mazingira ya nje labda yasiyo pangiliwa vizuri.

Bomba la maji lililowekwa nje likiwa limetoka ardhini chini ya bomba kuna ndoo ya bluu iliyokatika au kupasuka kidogo inaonekana kukusanya maji au kama vile inatumika kuhifhadhi kitu. Eneo lote linaonekana kuwa kavu labda ni udongo au changarawe na kuna ishara chache za mimea au majani kavu.

Barakoa aina ya Multi 25 na chupa ya sanitizer ya mikono yenye maji ya buluu. Vitu hivi vinakaa pamoja vikionyesha umuhimu wa usafi na afya. Mandhari ya nyuma imefifia ikionyesha mazingira asilia. Ni picha inayosisitiza umakini.

Eneo lililojaa taka nyingi hasa plastiki, karatasi na aina nyingine za uchafu. Mandhari hii inaonyesha hatari za uchafuzi wa mazingira. Katika eneo hilo kuna miti michache isiyo na majani, huenda kutokana na ukame au uharibifu wa mazingira kutokana na uchafu.

Tukio la kunawa mikono. Watu kadhaa akiwemo mtoto mdogo akitumia kituo cha kunawa mikono cha dettol ni wazi kabisa, jinsi usafi unavyopewa kipaumbele katika jamii hii. Watu hawa wamevaa barakoa wakionyesha umuhimu wa kujikinga na magonjwa.

Mfanyakazi wa afya akiwa amevalia nguo za kinga na barakoa akitembea kufanya kazi kwenye eneo safi la sinki la chuma anaeza kuwa anajisafisha mkono au kuandaa vifaa maalum mazingira yanaonyesha umakini mkubwa wa usafi jambo muhimu katika utendaji wa majukumu yake

Kifaa cha hospitali kilicho julikana kama infant incubator ambacho hutumika kuhifadhi watoto wachanga. Ni kifaa cha kioo na plastiki chenye paneli ya kuthibiti na namba zinazo zinazoonekana. Kimewekwa juu ya fremu nyeupe yenye magurudumu tayari kwa matumizi hospitalini.

Vifaa vya maabara viliwekwa juu ya meza nyeupe. Kuna mashine kubwa yenye rangi ya kijivu na blue upande wa kushoto iliyoandikwa Coslab na inaonekana kuwa na sehemu za kuchunguza sampuli. Kulia kwake kuna darubini iliyounganishwa na vifaa vingine, labda kamera au skrini.

Chumba cha uchunguzi wa macho katika hospitali. Kuna kifaa cha kuangalia macho, kiti cha mgonjwa na meza. Juu ya ukuta kuna chati ya kupima uoni na kiti kilichoandikwa shiram hospital. Inaonekana ni kliniki safi na iliyopangwa vizuri.

Mandhari ya ndani ambapo kuna watu watu wawili. Mtu wa kwanza aliye juu ya picha amevaa shati ya rangi ya pinki na ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionyesha uwezekano wa kuwa na uhitaji maalum au matumizi ya kiti hicho kwa urahisi wa kutembea. Mtu wa pili aliye chini ya picha anaonekana ameketi kwenye dawati akishughulika na nyaraka mbali mbali na kompyuta.

Chumba cha uchunguzi wa matibabu. Kuna mashine ya ultrasound ikiwa na skrini inayoonyesha picha. Kitanda cha uchunguzi kilichofunikwa na kitambaa jeusi na kiti cha mbao pia kuna ndoo nyekundu ya taka pembeni. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri.

Kiti cha magurudumu chenye muundo wa chuma kikiwa na sehemu ya kukalia na mgongo wa rangi nyeusi. Magurudumu yake ya nyuma ni makubwa na yana matairi ya mpira yakitoa utulivu na uwezo wa kuusongeza. Magurudumu ya mbele ni madogo yakisaidia kuelekeza. Pia, kuna sehemu za kuwekea miguu na mkono zinazofanya matumizi yake kuwa rahisi.

Kifaa kinachotumika kupima kiwango cha sukari kwenye damu kinachoitwa Onkon plus blood glucose meter. Kinaweza kuonekana pamoja na vifaa vya ziada kama vipande vya kupima, vinavyozungushwa kwenye maboksi ya blue .

Mwanamke amevaa sare za kitabibu na barakoa akitumia kifaa cha matibabu kinachofanana na mashine ya sonografia. Anaonekana kuwa katika chumba cha matibabu na kiti cheusi kipo karibu naye. Anaonekana akizingatia kazi yake akifanya uchunguzi au utaratibu fulani wa kimatibabu.

Mtu labda mfanyikazi wa afya ameketi chini ukumbini akiwa ameinamisha kichwa kwa mikono yake. Amevaa mavazi ya buluu ya hospitali na glavu za buluu akionekana kuchoka au kuwa na mawazo mazito. Mandhari nyuma yake ni ukumbi wa hospitali.

Mfanyikazi amechoka sana akiwa amelala kichwa mezani karibu na kompyuta yake mpakato. Anaonekana kuzidiwa na kazi au uchofu mkubwa. Kikombe pia kiko mezani kuashiria labda alikuwa akinywa kinywaji. Taswira hii inaonyesha wazi hisia za uchovu uliokidhiri.

Seti ya maandishi ya Panadol yenye rangi ya buluu na nyekundu yakiwa yamewekwakwa mpangilio mzuri yakionyesha lebo ya dawa hii maarufu. Chini yake kuna kiasi kikubwa cha tembe nyeupe za Panadol zilizotawanyika zikisisitiza bidhaa yenyewe.

Mtoto mwenye ngozi nyeusi akipokea kile kinachoonekana kama tone la kimiminika kutoka kwenye kidonge cha bluu labda chanjo au dawa. Mkono wa mtu mzima pia wenye ngozi nyeusi unatoa kimiminika hicho mdomoni mwa mtoto. Macho ya mtoto yanaonekana yakitazama kidogo juu kuna mkono mwingine unaunga mkono kichwa au kidevu cha mtoto.

Tukio la muhimu kiafya ambapo mhudumu mwenye glavu za bluu anatoa does kwa mkono wa juu wa mtu. Kabla ya mchomo, eneo husika linatakaswa kwa kifutio cheupe. Hali hii inaweza kuwakilisha upatikanaji wa kinga au tiba muhimu.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika sindano ndogo ya matibabu au chupa ndogo ya dawa. Vidole vinaonekana vikiwa vimegusa chupa hiyo ambayo inaonekana kuwa na kiowevu cha rangi ya chungwa au hudhurungi ndani yake. Asili ya picha imefifia ikizingatia mkono na kitu kilichoshikiliwa.

Ndani ya wodi ya hospitali yenye vitanda vingi vilivyopangwa kwa safu. Katika sehemu ya mbele, mwanamke ameketi kitandani akizungumza na mtu mwingine ambaye anaweza kuwa mhudumu wa afya au mgeni. Nyuma yao, wagonjwa wengine wanaonekana kwenye vitanda vyao na kuna dalili za vifaa vya matibabu. Inaonesha hali halisi ya maisha katika kituo cha huduma za afya.

Mfanyakazi wa afya ambaye anaonekana amevaa fulana ya manjano akimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mtu mwingine, labda mzazi au mlezi, amemshikilia mtoto huyo, mtoto anaonekana akilia au akifungua mdomo wake. Inaashiria kampeni ya chanjo au huduma za afya ya watoto.

Watoto wawili mmoja akiwa mdogo wakitumia kituo cha kunawa mikono chenye pampu. Wote wamevaa barakoa ishara tosha ya kuzingatia afya ya umma. Mpangilio unaonekana kuwa nje labda katika soko au eneo lenye shughuli nyingi. Kituo hicho cha kunawia mikono kimetengenezwa kwa umaridadi na rangi za kijani na buluu kikiashiria umuhimu wa usafi.

Muuguzi au mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa akimpa chanjo mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke, pengine mama yake . Hii inaashiria umuhimu wa chanjo kwa watoto ili kuwalinda dhidi ya magonjwa mbalimbali. Mpangilio unaonekana kuwa katika kituo cha afya au kliniki.

Watu wazima wakiwa wamewakumbatia watoto wachanga watatu. Kila mtoto amewekwa kwa uangalifu mikononi mwa mtu mzima akionyesha upole na utunzaji. Watoto hawa wanaonekana wamelala fofofo au wako katika hali ya utulivu wakihisi usalama na kutunzwa.

Mwanamke mzima ambaye anaonekana kuwa mwalimu akiwa ameinama na watoto wanne wadogo. Wavulana wawili na wasichana wawili wameketi kuzunguka meza nyeupe. Wote wanaonekana kushughulika na shughuli fulani kwenye meza, labda kuchora au kucheza. Ukuta wa nyuma una mapambo ya rangi mbalimbali kuashiria kuwa ni darasa au kituo cha kulelea watoto.

Mikono ya mtu mzima ikimpa mtoto mchanga matone, labda ya chanjo, kinywani mwake. Mtoto amelala chini akifungua mdomo wake kupokea dawa hii. Hii inaashiria umuhimu wa afya na kinga kwa watoto wadogo. Jukumu la wazazi au walezi katika kuhakikisha watoto wanapata huduma muhimu za kimatibabu inaonekana wazi.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda kinachofanana na kitandacha hospitali. Amefunikwa na blanketi lenye miraba. Watu wawili labda wahudumu wa afya wako karibu na mtoto. Mmoja akiwa amevaa glavu na anashughulikia mtoto .Hali inaonekana kuwa katika hospitali au kituo cha afya ikionyesha uangalizi wa mtoto mchanga.

Msichana mdogo ameketi akiwa ametabasamu. Mtu mzima aliye vaa glovu za matibabu anamchoma sindano kwenye mkono wa kushoto. Wako nje mahali penye ukuta wa matofali na miti kwa mbali. Hii inaonekana kuwa shughuli afya kama vile chanjo.

Mkono wa mtu unachomwa sindano na mtaalamu wa afya aliyevaa glovu nyeupe. Ngozi inaonekana wazi na anahudumiwa karibu na bega. Mavazi ya mgonjwa anayehudumiwa yana rangi tofauti.

Watu wawili wamevaa barakoa kwenye kituo cha kutoa huduma mmoja yuko ndani ya dirisha kuu makopo ya njano yakionekana nyuma yake. Nje mwanaume anashughulikia madumu makubwa meupe akionekana kujaza au kupakia maji. Mazingira yanaashiria shughuli muhimu ya kila siku.

Mtu akishika mkono wake na eneo fulani kwenye mkono huo unaonekana kuwa na rangi nyekundi. Ikidokeza maumivu, kuvimba au uchochezi inaweza kuwa ishara ya jeraha au hali nyingine ya kiafya inayohitaji uangalizi. Rangi ya buluu nyuma inatoa tofauti na eneo iliyoathirika.

Mtu akifanya mazoezi ya leg extension kwenye mashine ya mazoezi. Mashine hiyo ina uzito wa kilo thelathini na tano. Mtu huyo anaonekana amekaa kwenye mashine akitumia miguu yake kuinua uzito.

Mashine hii ya mazoezi ina muundo imara wa chuma cheupe ikiwa na kiti kilichofunikwa kwa rangi nyeusi kwa ajili ya faraja. Ina diski kadhaa za uzito za rangi nyeusi zilizowekwa kwenye pande zake. Zikiashiria uwezo wa kurekebisha uzito. Kifaa hiki kimetengenezwa mahususi kwa mazoezi ya nguvu, labda kifua au mabega, na kinaonekana kuwa tayari kutumika katika ukumbi wa mazoezi.

Mfanyakazi wa afya akimhudumia mgonjwa labda akimchoma sindano au akimfanyia uchunguzi kwenye mguu. Mgonjwa analala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi la miraba. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki au hospitali.

Mwanariadha wawili wakiwa katika eneo la nje labda bustani au uwanja wa michezo. Mmoja wao anaonekana kuwa na tatizo kwenye mguu na mwingine amepiga magoti akimsaidia. Wote wamevaa mavazi ya mazoezi kuashiria labda wamekua wakifanya mazoezi na mmoja wao amepata jeraha au maumivu kidogo.

Mtu amevaa mavazi ya baiskeli ikiwa ni pamoja na kofia ngumu na kinga. Ameketi karibu na baiskeli ya milimani , ako kwenye eneo la miamba na mandhari inaoonesha milima na mimea michache. Baiskeli imelala upande wake.

Shamba yenye mimea kadhaa. Kwa mbele kuna mimea yenye majani mapana huenda ni mboga na nyuma yake kuna mimea mirefu pengine vitunguu au vitunguu saumu iliyopandwa kwa safu. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili na kuna kitu kama ua au uzio wa mbao upande wa kulia juu.

Mgomba wa ndizi ambapo kishada cha ndizi changa bado hazijawa njano kabisa. Chini ya kishada hicho kuna maua ya ndizi yale yanayoitwa moyo wa ndizi ukininginia. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mgomba yanafunika sehemu kubwa ya picha yakionyesha ukuaji mzuri wa mimea.

Mimea mingi ya kijani kibichi iliyochanganyika baadhi ikiwa na shine jekundu. Inaonekana kuwa ni eneo la porini au shamba lisilolimwa, na kuna miti na mimea mingine mirefu kwa mbali. Mwanga unaonekana kuja kutoka juu na kufanya majani mengine yang'ae.

Mti mdogo au kichaka chenye majani mengi ya kijani kibichi uwezekano mkubwa ukiwa umepandwa nje. Unaonekana kuwa na umbo la kawaida na majani yake yamejaa. Kwa nyuma kuna mandhari ya asili yenye mimea mingine labda jengo au kibanda cha mbao.

Mti mrefu na mwembamba mwenye majani mabichi mengi ukiwa umesimama pekee kwenye eneo la wazi. Nyuma ya mti kuna vichaka vingine na labda jengo dogo au banda likionyesha mazingira ya vijini au porini. Ardhi inaonekana kuwa na nyasi na mimea mingine, na anga la blue linaonekana juu.

Miti mingi yenye majani mabichi tele. Kuna kivuli na mwanga wa jua ukipenya kupita matawi, ukitengeneza miale na nuru chini. Inaonekana ni msitu au bustani yenye mimea mingi. Mazingira yanatoa hisia ya utulivu na ya asili.

Majani makubwa ya kijani kibichi ambayo yanaonekana kuwa ya mboga na yana afya nzuri. Mwangaza unaonekana unaonyesha kuwa picha ilipigwa wakati wa mchana pia kuna uso wa jiwe karibu na mmea huu.

Miti mirefu ya misitu ya aina ya mikaratusi imesimama wima na majani yake yako juu kabisa. Miti hii inaonekana imeotwa kwa wingi na kwa karibu ikiwa na matawi yenye majani yanayopitisha mwangaza wa jua.